Kabati lililogawanywa katika visanduku mbalimbali, limebeba dawa za mimea na mifugo kwaajili ya kutoa wadudu waharibifu na kuongeza mazao shambani.

Wakulima wawili wakike kwa wakiume wamesimama mbele ya mifuko mikubwa yenye mbolea ya kisasa inayotumika kukuzia na kuotesha mazao mbalimbali kwa kasi na haraka.

Wafanyakazi wawili wa kiwandani, mmoja amevaa koti jeupe na mwingine jeusi, kofia za bluu na barakoa nyeupe, wakitumia mashine ndogo kwa ajili ya kutengeneza dawa za mimea na wanyama.

Duka kubwa lenye makabati yaliyotengenezwa kwa vioo yaliyogawanywa katika visanduku mbalimbali, dawa tofauti za mimea na wanyama zilizopangwa ndani kwa uangalifu, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa watumiaji.

Chupa ndogo ya udongo yenye kifuniko cha rangi ya maziwa iliyogandishwa, imebeba chanjo ya (s na g vaksi), kwa ajili ya mbuzi na kondoo kuwaepusha na ugonjwa wa kimeta.

Wakulima wawili waliovalia mavazi ya kijani mpauko, viatu vyeusi vya kuwakinga, wakichambua uchafu aina ya mifuko uliokuwemo katika mchanganyiko wa udongo na mbolea.

Visanduku viwili vilivyobeba dawa za kuzuia minyoo kwa wanyama wafugwao kama mbuzi, ng'ombe, kondoo, nguruwe, ngamia na farasi husaidia kutokomeza bakteria wote wanaopatikana ndani ya wanyama hao.

Chupa ndogo yenye rangi ya kahawia, mfuniko mweusi, iliyobeba dawa kwa ajili ya kuzuia ng'ombe na wadudu aina ya kupe. Inauzwa kwa maeneo yaliyoidhinishwa na idara ya mifugo tu. Ina ujazo wa mililita mia moja.

Chupa ndogo nyeupe yenye kifuniko rangi ya kahawia iliyobeba dawa ya kuzuia kupe kwenye ng'ombe, hivyo husaidia na kutokomeza wadudu wanaosumbua mifugo yetu.

Wanaume wawili waliovalia makoti meusi na kofia za njano. Ndani ya kiwanda cha kuzalishia mbolea za kisasa aina ya FEA, yenye ujazo wa kilogramu hamsini. Hii hutumika kukuzia mimea kwa haraka zaidi mashambani.

Vipakiti vidogo vya dawa vyenye rangi nyeupe viitwavyo ara minyoo, vinatumika kwa wanyama wenye ujauzito tayari kuwakinga na wadudu hao wa aina mbalimbali wanaoweza kuwashambulia matumbo yao.

Kisanduku kidogo chenye rangi nyeupe kilichobeba aina ya chanjo ya "Varicella" kwa ajili ya kumlinda kuku dhidi ya ugonjwa wa ndui ya kuku.

Mwanamke aliyevaa shati rangi ya maziwa na suruali nyeusi. Amesimama pembezoni mwa makabati yaliyotengenezwa kwa mbao akipanga dawa mbalimbali za mifugo na mimea kwa ajili ya kuuza.

Mimea mbalimbali iliyostawi aina ya kahawa itumikayo kama zao la biashara tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo hasa hutumika kama malighafi ya kahawa yenyewe au itumikayo kutengenezea juisi.

Sehemu ya asili iliyotengenezwa kwa miti na fito itumikayo kukaushia mazao ya biashara au ya chakula aina ya mahindi, yaliyofungwa maganda yake na kuning'inizwa katika safu zilizonyooka. Hivyo husaidia kukaushwa kwa mwanga wa jua.

Shamba kubwa lililozungukwa na mimiea aina ya viazi mbatata na baadhi yao vimevunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima mbalimbali walioinama na kukusanya vitunguu tayari kuviweka kwenye magunia ili kupelekwa sokoni kwa mauzo, nyasi zilizotolewa kwenye mazao hayo zimekusanywa pembeni kwa ajili ya mbolea.

Wakulima mbalimbali wa kiume walioketi na wengine wamesimama wakimenya mahindi tayari kuyaweka yakauke ili yapelekwe sokoni kwa ajili ya mauzo, hutumika kama zao na chakula pia kama zao la biashara.

Mkulima wa kike amesimama pembezoni mwa mmea wa zao la biashara aina ya kahawa, akichambua na kukagua kama imekomaa na tayari kuvunwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa la mipapai iliyopandwa kwa mistari, mabomba mengi marefu yaliyopitishwa pembezoni, ili kuhakikisha umwagiliaji uliobora wa ardhi hiyo, matunda hayo yakizidi kukua, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima wa kiume, amebeba mkungu mkubwa wa ndizi, zilizokusanywa baada ya mavuno, tayari kupelekwa sokoni ili kuuzwa. Hutumika kama chakula cha mifugo na chakula cha binadamu hasa zikipikwa, huleta virutubisho mwilini.

Shamba kubwa la mimea aina ya nyanya, iliyostawi na kuiva na zingine zikiwa bado mbichi, njia hii hutumika muda wa mavuno, miti mirefu iliyosimamishwa kuisaidia mimea ili kukua na kusimama imara.

Kundi kubwa la vitunguu vilivyovunwa vikipakizwa katika mifuko maalumu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo, kwa watumiaji watakaohitaji zao hilo, hutumika kupikia vyakula vya aina mbalimbali.

Wakulima mbalimbali wakike kwa wakiume, wakivuna zao la biashara na chakula aina ya viazi mbatata vilivyokusanywa sehemu moja katikati ya shamba kubwa vikiwekwa kwenye mifuko kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Mkulima wa kiume amechuchumaa katikati ya shamba kubwa la mipapai, iliyopandwa kwa mistari, imekomaa na mengine yakiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni, hivyo hutumika kutengenezea juisi pia huliwa kama tunda.

Mkulima aliyevaa kiatu aina ya magamboti nyeusi, akikagua zao lake aina ya mahindi yaliyopo katika mabua kwenye shamba kubwa, kuhakikisha kama yako tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima wa kiume amesimama, amevalia mavazi ya bluu huku amebeba tikiti upande wa kulia, mengine yakiwa chini baada ya kuvunwa tayari kupelekwa sokoni. Hutumika kutengenezea juisi pia huliwa kama matunda lingine.

Watu mbalimbali wakike kwa wakiume wa rika tofauti walioketi juu ya maturubai na mikeka, wakichambua kwa umakini zao la biashara liitwalo kahawa kabla ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lililo pandwa miti ya mipapai, iliyopandwa kwa mistari na pia imetoa matunda hayo ambayo yamekuwa na kukomaa tayari kusubiriwa kuiva ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kutengeneza juisi ya kuuzwa kama matunda mengine.

Mkulima wa kike aliyeshikilia beseni lenye rangi ya kijani, akichambua kwa umakini zao la biashara aina ya kahawa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima aliyechuchumaa katikati ya shamba kubwa la nyanya, akiwa amezikusanya zilizoiva tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Hutumika katika upishi wa vyakula mbalimbali majumbani.

Wakulima wa rika mbalimbali, wakivuna mazao aina ya nyanya yaliyopandwa kwa njia ya asili, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo; hutumika kupikia vyakula vya aina mbalimbali.

Mkulima aliyesimama katikati ya shamba, akichagua nyanya mbivu, tayari kuzipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo, akizikusanya katika kikapu kidogo cha plastiki.

Mkulima wa kilimo aliyevalia mavazi ya kijani katikati ya shamba kubwa la migomba, akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi tayari kuupeleka sokoni.

Wakulima wawili wa kiume waliovalia makoti rangi ya kijani mpauko mikononi wameshikilia mapanga tayari kuvuna zao aina ya ndizi, zilizokusanywa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vitunguu vilivyokusanywa katika eneo la udongo mweusi lililozungukwa na majani mbalimbali, vimetoka kuvunwa shambani tayari kwa ajili ya kuchambuliwa na kuhifadhiwa kupelekwa sokoni.

Wakulima wawili katikati ya shamba kubwa, wameshikilia magunia mawili yaliyojazwa karoti, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Zao hili hutumika kwa kupikia chakula na vitu mbalimbali.

Shamba kubwa linalotumia kifaa cha kosas linaotesha mananasi makubwa kwaajili yakupeleka shambani

Wakulima wanne wenye mavazi ya kijani na nyekundu ndani ya shamba lenye mimea mbalimbali, wakivuna mazao husika na kuyaweka ndani ya makreti ya njano kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume, wakiwa katikati ya bustani ya kabichi wakijaribu kung'oa majani yasiiyohusika, ili kulinda mazao yao na kufanya yazidi kukua na kukomaa vizuri.

Matunda mengi mabichi, yaliyovunwa na kuwekwa kwenye matenga ya rangi ya njano, tayari kupelekwa sokoni. Maparachichi yana faida kubwa mwilini, huleta virutubisho na vitamini mbalimbali.

Vitunguu vingi vilivyovunwa na kukusanywa eneo moja, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa kutumia usafiri aina ya gari. Mavuno haya hutumika jikoni kama kiungo cha kupikia mboga na vyakula vingine.

Mazao aina ya vitunguu, vilivyolimwa katika udongo mweusi wenye rutuba, yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni. Hutumika kupikia mboga na vyakula vingine kama kiungo.

Mimea aina ya nyanya iliyopandwa kwa mistari ndani ya bustani, mabomba yatumikayo kwenye umwagiliaji, kamba zinaosaidia ukuaji na miti iliyosimamishwa ndani ya eneo hili.

Wakulima mbalimbali waliopo pembezoni mwa shamba la migomba, wakivuna ndizi na kuziweka katika matenga ya rangi ya njano, kijani na bluu, tayari kupelekwa sokoni.

Wakulima mbalimbali waliojifunga vitambaa vichwani mwao, wakikusanya zao aina ya viazi mbatata ambavyo ni muhimu katika miili yetu kwa sababu hutoa virutubisho aina ya wanga.

Mwanamke aliyevalia mavazi meusi yenye mistari ya njano, amesimama katikati ya shamba la migomba lenye udongo wa rangi ya kahawia. Ameshikilia mkungu wa ndizi.

Wakulima mbalimbali wa kike kwa wa kiume, wakitoa mananasi kutoka kwenye matenga meusi na kuyaweka kwenye maboksi ya rangi ya kaki, tayari kupelekwa viwandani au sokoni kwa mauzo.

Mkulima aliyesimama katikati ya shamba la mipapai, akijaribu kuchuma tunda moja lililoiva tayari kwa ajili ya kukiwa.

Wakulima wa rika tofauti wameketi na kumenya mahindi makavu pia kuyakusanya sehemu moja, tayari kuyapekechua na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo. Husaidia kutupatia unga yanaposagwa unaotumika kupikia.

Mkulima aliyesimama katikati ya miti ya kahawa akichambua zao hilo kwa uangalifu, tayari kwa ajili ya kuvuna na kupeleka sokoni kwa mauzo.

Bustani ya kuotesha mbogamboga za aina mbalimbali iliyozungushiwa uzio wa mbao, miti mirefu yenye rangi ya kijani kuzunguka eneo hilo hakika ni ya kuvutia na kupendeza.

Bustani ya kisasa inayotumika kuotesha mimea na mbogamboga juu ya vitalu na mabomba mbalimbali yanayotumika katika umwagiliaji. Paa linaloruhusu mwanga wa jua kupita ili kusambaza virutubisho na ukuaji wa mimea hiyo.

Shamba lenye udongo wenye rutuba likitumika kuotesha zao aina ya kitunguu; mabomba marefu mengi yatumikayo katika umwagiliaji wa mimea hiyo husaidia ukuaji ulio bora na wa haraka zaidi.

Migomba mirefu iliyopo katikati ya uzio, majani mafupi kuzunguka eneo hilo ikiwa na rangi ya kijani uzio mkubwa uliojengwa kwa mabati.

Mkulima aliyesimama katikati ya shamba la kabichi, zilizopandwa juu ya ardhi yenye rutuba kwa mistari mabomba mbalimbali yakipitisha maji kwaajili ya umwagiliaji.

Ndoo mbalimbali zenye rangi nyeusi kubwa na ndogo, zenye udongo wa wenye rutuba uliojaa mbolea. Zikitumika kuoteshea mimea mbalimbali, kabla ya kupelekwa eneo husika kama shamba au bustani.

Wakulima mbalimbali walioketi na kupanga nyanya katika matenga mbalimbali, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo na matumizi mengine.

Wakulima wanne waliovalia mavazi ya kahawia, wakivuna na kukata mabua baada ya mahindi kukomaa, tayari kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima watano wa kike na wa kiume, wamekaa wakichambua viazi vitamu na kuweka katika matenga yaliyogawanyika ya kijani na bluu tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ndogo aina ya katapila ya kisasa itumikayo kukusanya na kung'oa majani kuyarundika sehemu moja, ili kupelekwa kwa ajili ya malisho ya mifugo mbalimbali itumiayo nyasi kama chakula.

Trekta kubwa la kisasa kutoka kampuni ya hunda, likishushwa juu ya lori kubwa, lililokuwa limelibeba kutoka sehemu moja mpaka hapo lilipofika watu wawili wakishiriki katika ushushaji wa mashine hiyo.

Trekta kubwa la kisasa litumikalo kung'oa na kukusanya majani kwa ajili ya kulishia mifugo au kusafisha maeneo mbalimbali, ili kutengeneza viwanja vilivyo bora kwa wanamichezo.

Trekta kubwa la kisasa likitifua au kulima shamba kubwa lililo tambarare, tayari kwa ajili ya kupanda mimea mbalimbali ya mazao yalimwayo tayari kwa ajili ya kustawi.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki inayotumika kuzalisha na kukuzia mimea ya aina mbalimbali. Taa zinazowaka rangi nyeupe zikitoa mwanga unaosaidia ukuaji kama mbadala wa mwanga wa jua.

Mfumo wa kielektroniki wenye taa za rangi ya kijani, zinazotumika kukuzia mimea iliyopangwa kwa safu.

Mbogamboga aina ya chainizi zimeoteshwa katika mpangilio na safu zilizonyooka kwa kutumia mashine ya kielektroniki, yenye taa zinazotoa mwanga kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Bustani ya kisasa itumikayo kukuzia mimea mbalimbali, tayari kwa ajili ya kupandwa mashambani. Taa zinazowaka kumulika eneo hilo, husaidia kutoa mwanga wenye mbadala wa jua kwa ajili ya ukuaji.

Bustani ya kisasa, iliyotengenezwa kwa ajili ya kuotesha mimea mbalimbali kwa kutumia mashine na mwanga unaotokana na taa zilizomo ndani, kwa ajili ya ukuaji na uboreshaji wa mbogamboga hizo.

Mandhari yenye milima mikubwa na midogo, miti mirefu na majani mafupi yenye rangi ya kijani kibichi kukiwemo na trekta kwa ajili ya kilimo ikiwa shambani.

Trekta yenye rangi nyekundu likitumika kulima sehemu ya shamba iliyobakia, wakati upande wa pili mahindi makubwa yaliyostawi tayari kubeba mazao, anga lenye mawingu mengi meupe.

Mashine za kisasa za kielektroniki zinazotumika katika ukuaji na uoteshaji wa mimea mbalimbali. Taa zenye rangi zinazotoa mwanga kwa ajili ya ukuaji na urutubishaji.

Mashine mbalimbali za kielotroniki zilizo na uwezo wa kisasa kukuzia mimea aina mbalimbali, mwanga unao tokana na taa zilizomo ndani ya bustani hiyo kwajili ya ukuaji mzuri.

Bustani ndogo ya kisasa inayotumikayo kuotesha na kukuzia mimea mbalimbali, imezungukwa na taa zenye mwanga mweupe kwa ajili ya ukuaji na uoteshaji.

Bustani kubwa yenye vifaa vya kisasa, matenga meusi yatumikayo kuotesha mimea mbalimbali. Paa lenye rangi nyeupe linalopitisha mwanga wa jua kwa ajili ya ukuaji na urutubishaji.

Mashine za kisasa zitumikazo kukuzia na kuotesha mimea mbalimbali, hutumia taa zitoazo mwanga kama mbadala wa jua, hivyo husaidia ukuaji na urutubishaji.

Mashine ndogo aina ya katapila itumikayo katika kutifua udongo na kilimo cha mashamba mbalimbali kwa ajili ya uoteshaji wa mimea na mbegu kwa mazao bora.

Bustani kubwa ya kisasa yenye mimea aina mbalimbali iliyopangiliwa kwa safu zilizonyooka ikimwagiliwa kwa kutumia mashine ya kisasa inayosambaza maji kwa uangalifu na kwa ustadi kwaajili ya ukuaji.

Mkulima aliyepo shambani ameshikilia trekta dogo aina ya katapila, litumikavyo kulima vitalu kwa ajili ya kupanda mazo aina ya mpunga, miti mirefu imezunguka shamba hilo.

Mkulima anayeendesha trekta kubwa lenye rangi ya bluu akilima katika shamba lenye rutuba pembezoni kukiwa na miti mbalimbali ya kijani na mandhari nzuri ya kuvutia, anga jeupe lisilo na mawingu.

Trekta kubwa la kijani litumikalo kulima shamba kubwa tayari kwa ajili ya kupanda mimea mbalimbali ili kupata mazao yatakayotumiwa na binadamu, anga likiwa na mawingu mengi meupe na machache meusi, kuashiria hali ya mvua.

Bwawa lililotengenezwa kwa mfumo wa kisasa na mashine mbalimbali zitumikazo kulishia chakula, samaki wengi waliopo chini hufugwa na baadae kuuzwa sokoni.

Samaki mkubwa mwenye umbo la duara mkia mweupe rangi nyekundu ya mwili mzima, aliyewekwa katika sehemu yenye vioo tayari kwa kufugwa na chakula kipitishacho kwenye tundu moja la pembeni.

Bwawa kubwa lenye maji mengi, linalotumika katika ufugaji wa ambae. Samaki hawa ni muhimu kwa sababu, huleta virutubisho kama protini, katika mwili wa mwanadamu.

Mabwawa mbalimbali ya kienyeji, yaliyotengenezwa pembezoni mwa shamba lenye nyasi na miti mirefu ya kijani pembezoni likitumika kufugia samaki, neti zilizowekwa juu ya eneo hilo kwa ajili ya usalama wa viumbe hao.

Samaki anayefugwa aina ya kele au futi mwenye rangi ya waridi iliyokolea, mkia mweupe aliyopo ndani ya kisanduku chenye kioo mbele na chakula kwa ajili ya kuliwa.

Bwawa kubwa la kisasa lililojengwa na kuta pembezoni, kitambaa cheusi kinachotumika kuzuia mwanga wa jua kupenya moja kwa moja. Samaki wengi wanafugwa ndani na maji ya kutosha.

Mifuko mbalimbali yenye rangi nyeupe itumikayo kuhifadhi nafaka kwa ajili ya mauzo mfano njegere, kunde, ulezi, karanga na vingine tayari kwa wateja wanaohitaji.

Mazao mbalimbali aina ya nafaka yaliyo vunwa na kuletwa sokoni, tayari kwa mauzo yakihusisha; maharage, njegere, kunde, ulezi tayari kwa matumizi ya binadamu.

Maji yakitirika katika mkondo wanaopita juu ya miamba aina ya mawe, ikikatiza katikati ya miti mikubwa ndani ya msitu yenye rangi ya kijani, mandhari huvutia kwa kuonyesha hali ya hewa iliyotulia.

Sehemu maalumu iliyogawanywa katika vitalu, itumikayo kuotesha miti inayoweza kupandwa mahali pengine na kuendeleza uoto mbalimbali, na kufanya mazingira yawe bora na ya kupendeza.

Wakulima wawili wameshikilia mabomba yatowayo maji kwa ajili ya kunyunyuzia na kumwagilia mimea ya miti mbalimbali inayooteshwa kwa ajili ya kupandwa na kukuza misitu yetu. Hivyo, hutusaidia kupata hewa safi na kivuli, au mazao kama mbao.

Watu mbalimbali waliovalia mavazi ya kijivu na wengine waliyosimama pembezoni wakishiriki katika zoezi la upandaji miti kuashiria umuhimu wa mimea hiyo. Nyasi fupi zilizostawi pembezoni miti mirefu inayotumika kusaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Daraja dogo lililotengenezwa kwa kutumia vipande vya miti lililokatiza katikati ya mto mdogo uliopo msituni, watu hupita kwa urahisi na vyombo vidogo vya usafiri kama pikipiki na baiskeli kwa wapita njia.

Mkulima wa kiume mwenye tisheti ya kijani suruali nyeusi aliyeshikilia mche wa mti, amesimama katikati ya vitalu vya mimea iliyopangiliwa katika safu ndefu pamoja na mabomba yapitishayo maji ili kuendeleza ukuaji wa miti.

Mto mdogo wenye maji rangi ya kahawia, ukitiririka katikati ya msitu mkubwa, miti ya kijani na mandhari inayovutia.

Mto mdogo wenye maji yenye maji yenye rangi ya kahawia, uliokatiza katikati ya daraja dogo lililopo ndani ya msitu mkubwa, wenye miti mikubwa mirefu yenye rangi ya kijani. mandhari hii huvutia hasa kwa wanaotembea kwa miguu.

Kilimo cha kisasa kinachohusisha uoteshaji wa maua na mbogamboga mbalimbali, kwa kutumia mabomba ya kisasa, ambayo huwekewa maji na virutubisho mbalimbali. Ili kuongeza ukuaji na ustawishaji wa mimea hiyo.

Shamba kubwa la mbogamboga aina ya chainizi zilizopandwa na kukuzwa kwa mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji, ambapo huifadhiwa katika mabomba maalumu na kimiminika hicho hutiwa virutubisho mbalimbali visaidiavyo ukuaji wa mimea hiyo.

Mimea mbalimbali inayooteshwa kwa kutumia kifaa cha kisasa kinachohusisha kilimo cha maji, ambapo virutubisho huwekewa ndani ya kimiminika ili kusaidia ukuaji wa miti au mbogamboga hizo.

Mbogamboga aina ya chainizi zilizooteshwa kwa mistari ndani ya mabomba ya kisasa, kilimo hichi uhusisha maji yaliyowekewa virutubisho kwa ajili ya ukuaji na ustawi wa mimea hiyo.

Mashine ya kisasa, iliyokaa muundo wa bomba kwa ajili ya kupitisha na kukuzia mimea bila kutumia udongo, maji huwekewa virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Sehemu ndogo ya bustani itumikayo kukuza mbogamboga aina ya chainizi, kwa kutumia kilimo cha maji kisichohusisha udongo virutubisho huwekwa ndani kimiminika kwa ajili ya ukuaji.

Mimea mbalimbali iliyooteshwa kwenye mabomba yaliyo na maji ndani yake. Aina hii ya kilimo huwa haihusishi udongo, hivyo hustawi kwa kutumia kimiminika hicho.

Mimea iliyooteshwa kutoka kwenye mabomba yaliyowekewa maji ndani yake, aina hii ya kilimo huambatanisha kutokutumia aina yoyote ya udongo, hivyo mazao hustawi bila ya uwepo wa virutubisho vya ardhi.

Mbogamboga zilizokuzwa na kuoteshwa kwa kutumia kilimo ambacho huusisha mabomba, maji na rutuba, ambayo husaidia ukuaji wa mimea hiyo, husaidia kutuletea virutubisho na kutumika.

Bustani ndogo inayotumika kuoteshea mboga mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa, taa zitoazo mwanga mweupe kwa ajili ya ukuaji na urutubishaji wa mimea hiyo.

Mkulima wa kike ndani ya bustani, akikagua mimea mbalimbali iliyojaribu kuoteshwa bila kutumia udongo pia kuna mabomba yaliyopangiliwa katika mfumo mzuri kwaajili ya umwagiliaji.

Bustani ya kisasa itumikayo kuotesha mbogamboga aina tofauti, kwa kutumia maji yaliyohifadhiwa kwenye mabomba, na kuwekwa virutubisho mbalimbali kusaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mbogamboga aina ya chainizi, azilizopandwa na kuoteshwa katika mabomba. GKilimo hichi hutuv'mia maji yaliyoekewa virutubisho, na sio udongo. Hivyo hustawi na kukua vizuri.

Bustani kubwa ya kisasa itumikayo kuotesha mimea ya mbogamboga mbalimbali kwa kutumia kilimo cha maji kisichohusisha aina yoyote ya udongo, virutubisho huwekwa ndani ya kimiminika kwa ajili ya ukuaji.

Mkulimaa wa kiumee aliyevalia koti leusi na mabuti aina ya magambuti akipita katikati ya matuta katika shamba la mahindi, yaliyostawi katika ardhi yenye rutuba pembezoni kukiwa na miti mirefu ya kijani.

Bustani ya kisasa itumikayo kuotesha mboga mboga zilizopangwa kwa safu, yenye paa rangi nyeupe inalopitisha mwanga wa jua kwa ajili ya ukuaji na urutubishaji wa mimea hiyo.

Mkulima wakike aliyesimama katikati ya shmba kubwa la zao la biashara aina ya kahawa, akikagua na kuangalia kama zimekomaa na zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni, hakika ustawi katika hali ya hewa iliyobora.

Wakulima watatu, wakiume wawili na wakike mmoja waking'oa majani yaliyoota ndani ya shamba la kabichi. Mbogamboga hiyo hutumika kama chakula, hivyo husafisha na kuweka eneo hilo kuwa safi ili kuendeleza ukuaji.

Bustani kubwa ya kisasa inayotumika kuotesha mbogamboga na mazao tofauti, imejengwa na kuwekewa paa yenye rangi nyeupe mithili ya kitambaa linalopitisha mwanga wa jua kwa ajili ya ukuaji na urutubishaji wa mimea itakayopandwa ndani ya eneo hilo.

Gunia kubwa la vitungu limebeba vitunguu vinavyotumika na watu mbalimbali jikoni kwaajili ya mapishi kuleta ladha ya chakula

Vitunguu vingi vilivyovunwa, vimekusanywa eneo moja, tayari kufungashwa katika mifuko midogomidogo na mkulima aliyeketi juu yake, akijaribu kuviweka kwa ajili ya mauzo na kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mistari minyoofu, ardhi yenye rutuba husaidia ukuaji wa mimea hiyo tayari kwa kuvunwa. Pembezoni nguzo za umeme zinazopitisha nishati, anga la kuvutia na nyasi za kijani.

Sehemu maalumu ya kuzalisha zao aina ya uyoga ambalo hutumika kwa matumizi ya binadamu kama chakula kilichojaa virutubisho aina ya protini. Hukuzwa kwa kutumia mashine za kisasa na mfumo wa hali ya juu.

Mkulima wa kiume amesimama pembezoni mwa zao la mimea ya nyanya iliyooteshwa ndani ya bustani kubwa ya kisasa iliyofunikwa kwa kitambaa au paa lenye rangi nyeupe, linalopitisha mwanga wa jua kwa ajili ya ukuaji.

Bustani ya kisasa iliyotengenezwa kwaajili ya kukuzia na kuotesha mbogamboga mbalimbali aina ya chainizi, ambazo hupandwa katika safu zilizonyooka na paa linalopitisha mwanga wa jua ili kuendeleza urutubishaji.

Eneo kubwa litumikalo katika ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, waliopangwa ndani ya vyumba vilivyogawanywa; tayari kupata chakula, na pia hutoa mazao kama maziwa na nyama.

Trekta kubwa la kisasa litumikalo kuvuna mazao aina ya mpunga na kuyaweka juu ya gari kubwa, kwa ajili ya kuyapeleka kiwandani, kutoa mchele ulio safi kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lenye mimea aina ya chai, njia katikati iliyonyooka lililozungukwa na milima mifupi, miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, anga lenye mawingu machache na hali ya hewa yakuvutia.

Bustani kubwa ya mbogamboga aina ya kabichi, iliyostawi katika mistari iliyonyooka, juu ya ardhi yenye rutuba rangi ya kahawia, pembezoni kukiwa na miti inayozunguka eneo hili.

Bustani kubwa ya mbogamboga aina ya kabichi zilizo oteshwa juu ya udongo wenye rutuba mabomba mengi yaliopita katikati ya shamba hilo kuashiria umwajilia na kuweka ardhi kuwa na unyevu muda wote.

Zao aina ya vitunguu vilivyovunwa na kutolewa majani yake, vimewekwa tayari kwa ajili ya kufungwa kwenye magunia mbalimbali na kupelekwa sokoni tayari kwa mauzo.

Trekta kubwa lenye jembe nyuma, likijaribu kutifua udongo katika shamba kubwa, tayari kwa kupanda mbegu ili kupata mazao mbalimbali.

Bustani kubwa itumikayo kuotesha na kukuzia mboga mbalimbali zilizopangwa katika safu zilizonyooka, paa lenye rangi nyeupe linalopitisha mwanga wa jua kwajili ya virutubisho na ukuaji.

Shamba kubwa la mbogamboga aina ya kabichi zenye rangi ya kijani kibichi, zilizomwagiliwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni au kiwandani.

Shamba kubwa lenye mimea iliyooteshwa kwenye ardhi yenye rutuba, mabomba mengi marefu yaliyo pangiliwa katika mistari yakisaidia umwagiliaji kwa ajili ya ukuaji na ustawishaji kwa kasi zaidi wa mazao hayo.

Eneo dogo linalotumika kuotesha mimea mbalimbali kwa kutumia njia ya umwagiliaji, ambapo kutokana na mabomba yanayozunguka miti hiyo na kuhakikisha unyevu wa ardhi muda wote.

Mkulima aliyevalia mavazi ya kaki akinyeshea au kumwagilia miti iliyopo ndani ya vitalu mbalimbali kwenye bustani, iliyozungushia uzio la miti lenye nyavu pembezoni kukiwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Bustani ndogo inayotumika kuotesha mboga mboga imewekwa mabomba marefu mengi, yaliyopita katikati ya mimea mbalimbali tayari kumwagilia na kufanya ardhi iwe yenye unyevu wakati wote.

Bustani yenye mbogamboga zilizostawi, mabomba yaliyopitishwa katikati ya mimea hiyo kwa ajili ya umwagiliaji na kuhakikisha ardhi kuwa na unyevu muda wote.

Mboga mboga aina ya chainizi lilizooteshwa kwa mistari iliyonyooka pembezoni kukiwa na mabomba yatumikayo katika umwagiliaji kuhakikisha unyevu juu ya ardhi yenye rutuba.

Ardhi nyeusi yenye rutuba mabomba marefu yaliyopita katikati hutumika kunyeshea na kumwagilia eneo hilo, ili kuhakikisha unyevu mda wote.

Mifereji ya maji iliyotengenezwa kwa kutumia matuta madogo na ardhi yenye rutuba yenye rangi ya kahawia, kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji wa mazao mbalimbali, muda wote kuwa na unyevu na kusaidia ukuaji bora.

Shamba kubwa lililotengenezewa mifereji, kwa ajili ya kupitisha mabomba yatumikayo katika kilimo cha umwagiliaji, ili kuhakikisha ardhi muda wote inakuwa na unyevu au ukuaji mzuri.

Shamba kubwa lenye mimea mbalimbali iliyooteshwa kwa mistari iliyonyooka, mabomba mengi yanayosambaza maji kwa ajili ya umwagiliaji wa eneo hilo na kuliweka na unyevu wakati wote.

Mabomba makubwa yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya bustani kubwa, kwa ajili ya umwagiliaji na kuweka udongo kuwa na unyevu wakati wote.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa kwenye matuta, na mifereji mbalimbali inayopitisha maji yatokanayo na bomba lililowekwa kwa ajili ya umwagiliaji, kuweka ardhi na udongo kuwa na unyevu wakati wote.

Eneo lenye miinuko, barabara iliyonyooka, milima mifupi, mti mrefu wenye rangi ya kijani, nyasi zilizopo pembezoni mwa barabara hiyo, anga la kuvutia lenye rangi ya bluu, na vichaka vidogo kuzunguka uwanda huo.

Muinuko mkubwa aina ya mlima, wenye nyasi fupi kuzunguka eneo hilo miti mifupi aina ya kichaka, mawingu meupe na anga ya kupendeza.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopo katikati ya bonde kubwa lenye bwawa ndani yake. Miti mirefu kwa mifupi, nyasi za kijani, anga la bluu la kupendeza, miinuko pembezoni hakika hali ya hewa iliyobora.

Mto mpana wenye maji rangi ya kahawia, ukipita juu ya miamba mbalimbali ya mawe. Nyasi fupi zilizostawi, mimea na uoto wa asili pembezoni, ukionyesha vichaka. Mandhari hii huvutia kwa hali hewa iliyo bora.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye milima mikubwa, nyasi fupi, miti mikubwa na uoto wa asili, anga yenye rangi ya blue, mawingu myeupe, njia mbalimbali zilizokatiza katikati ya miinuko hiyo kwa ajili ya watu kupita.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri ya hifadhi, miti mirefu yenye rangi ya kijani, nyasi fupi, milima iliyopo pembeni, anga la bluu lenye mawingu meupe, hali ya hewa ya kuvutia pamoja na barabara kwa ajili ya watu na wanyama wengine kupita.

Mandhari nzuri ya kupendeza yenye miti mirefu yenye rangi ya kijani kiwiti, majani yaliyopo pembeni mwa mabonde na milima anga la bluu, mawingu meupe hakika hali ya hewa ya kupendeza.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyo tambarare, nyasi ndefu zenye rangi ya kijani, miti mirefu kwa mifupi iliyoachana umbali; anga lenye mawingu mengi ya rangi ya maziwa kuashiria hali ya hewa inayopendeza.

Mandhari nzuri yenye milima mirefu, miti mikubwa na uoto wa asili wa kuvutia anga lenye rangi ya bluu, mawingu meupe, hali ya hewa iliyo safi hasa kwa ajili ya watalii kutembelea au kuzulu eneo hilo na kujifunza mambo mbalimbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mabonde na miinuko mbalimbali, uoto wa asili, majani mafupi, anga la kuvutia lenye rangi ya bluu na mawingu mengi meupe, hali ya hewa ya kupendeza.

Bwawa kubwa lililopo katikati ya miinuko pembezoni kukiwa na: miti mirefu, nyasi fupi, anga lenye rangi ya bluu, mawingu meupe, hali ya hewa ya kupendeza na kuvutia hasa kwa wanaotaka kutembelea eneo hilo.

Mandhari nzuri iliyotambarare mwa eneo kubwa, mti mrefu wenye rangi ya kijani majani yaliyokauka yakaki, milima mirefu pendezoni, anga la bluu lisilo na mawingu, hakika huleta mazingira mazuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia: yenye mlima mdogo; wenye miti mirefu, nyasi fupi za kijani, anga la kupendeza, mawingu meupe, kuonyesha hali ya hewa iliyo safi.

Mkondo wenye maji na udongo wa rangi ya kahawia ukiwa katikati ya mimea mbalimbali, rangi ya kijani pamoja na bomba kubwa pembezoni.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye bwawa kubwa lililo na ndege wa aina tofauti, misitu mikubwa yenye rangi ya kijani, milima mirefu, anga la kupendeza lenye mawingu meupe.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye majani yenye rangi ya kaki yaliyokauka, wanyama kama twiga wakila majani katika mti mrefu, mlima mkubwa pembezoni, anga lenye rangi nyeupe lisilo na mawingu.

Madhari ya milima yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, njia ya rangi ya kahawia iliyoonyooka ,anga lenye mawingi machache na hali ya hewa inayovutia.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye mto uliopita katikati ya mabonde na miinuko midogo, iliyozungukwa kwa miti mirefu na majani mafupi yenye rangi ya kijani, pembezoni pakiwa na udongo mwenkundu, anga la kuvutia.

Madhari nzuri ya kuvutia inayozunguka bwawa kubwa lenye maji yenye rangi ya kahawia nyasi za kijani anga la bluu, mawingu meupe, mitumbwi midogo itumikayo kwa ajili ya uvuvi na usafirishaji ndani ya eneo hilo.

Mlima mrefu wenye theluji kileleni uliozungukwa na mawingu, miti mirefu, nyasi fupi zenye rangi ya kijani, mandhari inayovutia hali ya hewa safi.

Eneo lenye milima mirefu kwa mbali na uwanda mpana wenye nyasi na mimea midogo kwa karibu, maua na nyasi zenye rangi nyeupe na hali ya hewa ya kuvutia ambayo ina mwanga wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia, mto mkubwa wenye maji ya kahawia yaliyokatiza katikati na kusababisha mmomonyoko wa ardhi. Miti mifupi pembezoni yenye rangi ya kijani inayoonyesha mazingira yanayopendeza.

Mandhari nzuri yenye miti mifupi ya kijani kibichi, twiga mrefu aliesimama katikati mwenye rangi ya kuvutia, majengo mazuri yaliopo pembezoni, anga lenye mawingu mengi ya rangi ya bluu.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye milima iliyozungukwa kwa uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, pia bonde lisilokuwa na mimea, anga yenye mawingu ya kuwaka na kuvutia.

Eneo la bonde kubwa lenye miamba aina ya mawe, iliyozungukwa na vichaka vyenye miti midogomidogo, rangi ya kijani na kahawia, inayofanya pawe pa kuvutia.

Eneo la asili lenye uwanda wa juu na wa chini, upande mmoja pakiwa na miamba sehemu ya pili pakiwa na bwawa dogo, mimea ya kijani na eneo lisilo na mimea lenye mandhari ya kuvutia.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye ziwa kubwa lililozungukwa na ndege tofauti tofauti, wanyama aina ya pundamilia wakila majani pambezoni, mti mrefu wa rangi ya kijani, anga jeupe lenye mawingu machache.

Maandhari nzuri ya kuvutia pembezoni ikiwa na miamba mikubwa mithili ya milima, miti mbalimbali iotayo sehemu za jangwani, anga la bluu mawingu machache meupe.

Wamama wawili wakimtoboa mbuzi masikio kwa ajili ya kumuwekea alama na chanjo, wakiwa pembezoni mwa shamba dogo lenye mahindi na migomba iliyostawi vizuri.

Mkulima wa kiume akiwalisha mbuzi mbalimbali waliofugwa katika banda lililotengenezwa kwa mbao na mabati. Wanyama hawa ni muhimu kwa sababu hutupatia maziwa na nyama zenye virututbisho miilini mwetu.

Mbuzi wawili waliofungwa katika banda lililotengenezwa kwa mbao wakila majani yaliyowekwa kwenye sehemu maalum ya kulishia mifugo hiyo. wanyama ni muhimu katika maisha ya wanadamu kwakua hutoa bidhaa mbalimbali kama nyama na maziwa yaliyo muhimu na yenye virutubisho.

Bata na kuku waliokusanyika wanakula chakula kilichowekwa. Wanafugwa kwa njia ya asili. Banda lililopo pembeni hutumika kwa ajili ya malazi na kutaga. Mifugo hawa hutupatia nyama na mayai ambazo huleta protini mwilini mwetu.

Wafugaji wawili wakikagua kuku waliofugwa katika mabanda mbalimbali yaliyotengenezwa kwa mbao na nyavu au waya, uliowekwa tayari kupitisha hewa na sehemu maalumu ya kulishia chakula.

Vifaranga wadogo wadogo wengi waliofugwa katika banda kubwa lenye nafasi ya kutosha mwanga, kwa ajili ya joto na sehemu maalum za kuwapatia chakula. Kuku ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu hutupatia kitoweo na mayai yenye virutubisho.

Shamba kubwa lenye mimea aina ya mahindi iliyooteshwa kwa mstari juu ya udongo wenye rutuba, miti mirefu iliyozunguka mahali hapo anga lenye rangi nyeupe lisilo na mawingu.

Pakiti yenye rangi ya kijani na njano itumikayo kuweka mbegu za mbogamboga aina ya "spinachi", tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa kuhifadhiwa katika sehemu salama ili isiharibike na kuongeza ukuaji ulio bora.

Bustani ya kisasa itumikayo kuotesha mbogamboga, zilizopandwa kwa mistari minyoofu, paa la kuvutia lipitishalo mwanga wa jua kwa ajili ya ukuaji na urutubishaji wa mimea hiyo.

Bustani ya kisasa, itumikayo kuotesha mbogamboga na mimea tofauti kwa kutumia vitalu vya kisasa vilivyotengenezwa na kupangiliwa katika safu zilizonyooka, tayari kwa ukuaji.

Shamba kubwa la mahindi yaliyochipua ndani ya mistari mbalimbali, ardhi yenye rutuba inayosaidia ukuaji mkubwa wa zao hilo, na kupata mavuno mengi, tayari kwa chakula au kuuzwa.

Mahindi yaliyoota katika shamba dogo, yamezungukwa na magugu au nyasi zisizohitajika, pia miti mirefu na mifupi yenye rangi ya kijani kibichi imezunguka eneo hilo.

Mimea mbalimbali imeoteshwa juu ya ardhi yenye rutuba, mabomba yenye rangi nyeusi yakitumika kufikisha maji kila mahali ili kuendeleza unyevu katika bustani hiyo.

Bomba lenye rangi nyeusi lililopita katikati ya bustani au shamba la mimea kwa ajili ya umwagiliaji na kufanya ardhi kuwa na unyevu muda wote, ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Shamba kubwa la mahindi madogo, yaliyopandwa katika mistari iliyonyooka, yamestawi katika ardhi yenye rutuba, hivyo huashiria mavuno mengi baada ya kukua.

Mimea iliyooteshwa juu ya matuta katika mistari iliyonyooka, ardhi yenye rutuba, mabomba yaliyopitishwa katikati kwaajili ya umwagiliaji na kuhakikisha unyevu muda wote katika bustani hii.

Wakulima wanne (wa kike wawili, wa kiume wa wili) wakiwa wanajifunza jinsi ya kuotesha na kupanda mbegu kwenye udongo wenye rutuba uliowekwa juu ya kichanja kilichotengenezwa kwa miti.

Bustani kubwa ya kisasa itumikayo kuotesha mimea kwenye vyombo vidogo, paa lenye rangi nyeupe linalopitisha mwanga wa jua kwa ajili ya ukuaji ndani ya eneo hilo.

Mimea aina ya maharage, iliyooteshwa kwenye ardhi yenye rangi nyeusi, ikiashiria rutuba. Mabomba marefu yaliyopita katikati kwa ajili ya umwagiliaji na ukuaji wa mbogamboga hizo.

Magunia mbalimbali ya nafaka zilizowekwa katika mifuko mieupe tayari kwa ajili ya kuuzwa. Zitumikazo kama mbegu kwa wakulima na pia kama chakula kwa wanaotumia kupikia hasa maharage, mbaazi, njegere, na karanga.

Pakiti ndogo yenye rangi ya kijani na njano, iliyobeba mbegu za mboga mbalimbali zilizotoka Ethiopia tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Bustani kubwa ya kuoteshea mimea iliyopangiliwa katika mistari mbalimbali, wakiwemo wasimamizi wa eneo hilo pembeni, nguzo ndefu zilizoshikilia paa linalopitisha mwanga wa jua kwa ajili ya upoaji.

Bustani kubwa ya mimea mbalimbali iliyopangiliwa katika mistari iliyonyooka, mabomba ya kupitisha maji kwa ajili ya umwagiliaji, nguzo na paa linalopitisha mwanga kwa ajli ya urutubishaji.

Matenga madogo yenye rangi nyeusi yaliyojazwa udongo wenye rutub,a tayari kukuzia mimea iliyostawi ndani yake Kwa ajili ya mbegu na kwenda kupandwa eneo jingine.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao za asili yenye nyavu kwa ajili ya kupitisha mwanga na hewa milango midogo kwa ajili ya kuingia na kutoka, hutumiwa kufugia mifugo midogomidogo kama mbwa, kuku, bata na wengineo.

Banda dogo la kisasa linaotengenezwa kwa kutumia mbao, na kuezekwa kwa bati linalotumika kuzuia jua na mvua, miti mikubwa pembezoni vyombo vya kulishia chakula kwa ajili ya mifugo ifungwalo ndani ya eneo hilo.

Daktari wa kiume aliyevaa miwani, shati jeupe, amemshikilia mbwa mdogo kwa ajili ya kumfanyia matibabu, na kumpima kujua maendeleo ya afya yake.

Gari aina ya haisi lililotengenezwa vizuri kwa ajili ya kubebea wanyama mbalimbali kama mbwa, na vyumba vilivyotenganishwa kwa usalama wao.

Mabanda madogo ya rangi ya kaki na moja kubwa la kijani yaliyotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kuhifadhi mifugo mbalimbali tayari kwa kuuzwa.

Mabanda mawili yakufugia wanyama wadogo wadogo, yakiwa yametengenezwa kwa mbao asilia nyavu madirishani kwa ajili kupitisha mwanga tayari kwa kuuzwa.

Banda zuri la kuvutia lenye rangi ya kahawia lililotengenezwa kwa kutumia mbao asilia, mbwa mkubwa mwenye maskio marefu akiwa amelala kama mapumziko nyuma kukiwa kuna sehemu ya kumlishia chakula.

Daktari aliyeketi juu ya kiti kidogo akimtibu mbwa mdogo aliye shikiliwa na nesi aliyevalia mavazi ya bluu, huashiria kuwalinda na kuwajali wanyama mbalimbali kama wanavyo wajali binadamu.

Banda lililotengenezwa kwa mbao asilia likitumika kufugia mnyama aina ya mbwa, sehemu nzuri ya kulishia chakula, paa la mbao litumikalo kuzuia mwanga wa jua.

Mfugaji mwenye shati jeupe aliyepo ndani ya mabanda mengi yaliyotengenezwa kwa mbao na mabati, nyavu kuzuunguka neo hilo. Mbwa wafugwao wenye rangi nyeusi mgongoni, wakiwa na afya njema kwa matunzo wanayopatiwa.

Ndege mdogo mwenye rangi nyeupe kichwani na kifuani, na nyingine nyeusi kwenye mabawa, akiwa amesimama juu ya nyaya za umeme zitumikazo kusambazia nishati hiyo, akiangalia mazingira kwa macho yenye rangi nyekundu.

Pundamilia wenye mistari meupe na meusi ya kuvutia akitembea ndani ya mbuga kuelekea eneo lenye milima mirefu ya kuvutia yenye theluji kileleni, mazingira haya huashiria ni hifadhi maalumu ya wanyama.

Mnyama wa porini aina ya twiga mwenye madoa na shingo ndefu, miguu mirefu amesimama pembezoni mwa jengo lenye uzio la chuma, nyuma kukiwa na majani mafupi, miti mirefu itumikayo kama chakula.

Nyoka wakubwa na warefu waliofugwa katika banda lililojengwa kwa udongo, wameekewa nyasi ili wasipate athari ya kugusana na sakafu tayari kwa ajili ya utalii na maonesho kwa watu mbalimbali.

Tembo mkubwa aliyepo katikati ya msitu wenye miti mirefu yenye rangi ya kijani akilishwa chakula, watalii pembezoni wakimshangaa na kupiga picha kwa mwonekano mzuri wa kuvutia.

Ndege wa porini aina ya kishada wenye rangi nyeupe kifuani na rangi nyeusi juu ya mbawa zake, amesimama katikati ya kipande cha mti na nyuma amezungukwa na matawi mengine.

Nyoka mkubwa mwenye madoa ya njano na meusi aina ya chatu, aliyefugwa mahali salama kwa ajili ya maonyesho. Chombo kidogo kilichopo mbele humsaidia kupata chakula.

Wanyama wakubwa aina ya nyati, waliopo ndani ya bwawa dogo lenye maji ya kahawia, wakinywa maji pembezoni kukiwa na majani mbalimbali yaliyostawi.

Wanyama wakubwa waitwao ndovu, waliopo katika ardhi isiyo na majani, wakitifua na kujimwagia udongo. Huku wapigwe picha na watalii waliotoka sehemu mbalimbali ili kuwatazama.

Watu watatu waliovalia mavazi ya kijani wakionekana ni watunzaji wa wanyama pori, wakiwalisha tembo wadogo kwa wakubwa miti michache iliyozunguka eneo hilo, anga la bluu lenye mawingu machache meupe.

Ndege aina ya korongo mwenye rangi nyeupe na nyeusi upande wa nyuma, miguu mirefu, tayari kumshika nyoka mdogo anayetambaa chini ya ardhi, na kumfanya kitoeo au chakula chake.